Mwanaume mmoja akiwa amekunja ngumi mkono wa kulia, ameshika simu amevaa shati la kijani anahusika katika huduma za kibenki.

Nyumba kubwa yenye mwanga wa kutosha inayotoa huduma za kibenki, ndani kuna watu wengi wamekaa na mwingine amesimama wakihitaji huduma mbalimbali za kifedha.

Chumba kikubwa cha baa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, ambapo hutumika kuwekea vinywaji. Kina vinywaji vingi vyenye vileo vilivopangiliwa kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina meza juu yake kuna vinywaji vyenye vileo, ndani kuna watu wamekaa na mwingine akiwa ameinama.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye vinywaji mbalimbali vilivyopangiliwa kwa kuvutia wateja vyenye vileo. Mwanaume aliyeshika chupa ya konyagi .Watu huenda pale kwaajili ya kuburudika.

Watu wengi wakiwa sehemu ya starehe wakiwa wanaburudika wana vinywaji mbalimbali kama bia pamoja na vingine vyenye vileo, wakiwa wamekusanyika wanastarehe.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha, inayofanya biashara ya kuuza magari, huku yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa mstari na kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi iliyofunguliwa geti, inayofanya biashara ya kuuza magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Pembeni kuna bendera yenye rangi nyeupe, pamoja na nyaya nyingi zenye umeme.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachofanya, biashara ya kuuza magari ya aina tofauti tofauti yaliyopangwa kwa mstari na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza magari yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku moja likiwa linaonyeshwa vifaa vya ndani kama usukani.

Duka la kuuza bidhaa tofautitofauti, za kila siku limefunguliwa likiwa na mwanga wa kutosha, linauza mayai, mikate pamoja na maziwa ambapo ndani kuna mashine.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa nje kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Mashine yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka hela, inapicha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Mashine inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka hela ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani, imewekwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Chumba chenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa amesimama katikati ya majani.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja pembeni kukiwa kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, nje kukiwa na watu wengi wa kike kwa wa kiume wakihitaji huduma. Nje pia kuna meza, juu yake kuna beseni.

Mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina rangi ya bluu ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na mabaka meupe, pembeni kuna chupa zenye maji pamoja na nyaya za umeme.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku, limefunguliwa likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinawavutia wateja, kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa.

Mashine inayotoa maziwa, ikiwa imefunguliwa, ina picha ya mtoto pamoja na ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani. Imewekwa pembezoni mwa ukuta wa nyumba.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, nje kuna meza ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kutoa pesa, kuna mwanaume mmoja akiwa anainama.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa milango, linauza bidhaa mbalimbali kama vile maziwa, ndani kuna meza na bidhaa zilizopangwa kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka la Yusta la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna viti, meza, kukiwa na watu wamekaa mwingine akiwa ameinama kwenye shelfu, kuna vifaa pembeni yao kuna friji, ukutani imechorwa picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa ina picha ya ngombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mashine ndani yake inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa ina rangi nyeupe na bluu.

Chumba chenye mwaga wa kutosha, kuna meza juu yake kuna ndoa kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, huku ukiwa na picha ya mtu akiwa anamimina maziwa kwenye glasi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama kwenye mlango uliofungwa, kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa linauza bidhaa mbalimbali kama; maziwa pamoja na mayai, ndani kuna meza, juu yake kuna vifaa au vyombo vya kupimia maziwa, ndani kuna mtu mmoja akiwa ameshika ufagio.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Kuna wanaume wakiwa wameshika mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, inapicha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha kumefunguliwa mlango, ndani kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali, ukutani kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi pembeni kuwa kuna vifaa vya kuwekea maziwa.

Mwamaume aliyesimama mbele ya mashine inayotoa maziwa pamoja na sehemu ya kuweka pesa, akiwa amevaa mavazi maalum ya kazi.

Mashine ya kutoa maziwa ya kila siku, ikiwa imewekwa pembeni ya ukuta, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Ina rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku likiwa limefunguliwa. Lina bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kuwavutia wateja. Nje ya mlango kuna mwanaume amesimama aliyevaa fulana ya bluu pamoja na suruali nyeusi.

Jengo kubwa lenye vyumba vingi, huku chumba kimoja kikiwa kina huduma ya duka kikiwa kimefunguliwa. Kuna bidhaa zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina rangi ya bluu na nyeupe, kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mashine ya kutoa maziwa kila siku, kikiwa na sehemu ya kutoa pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Lina mwanga wa kutosha, lina mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ikiwa na picha ya n'gombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani. Nje kidogo kuna gari pamoja na stuli juu yake kuna begi.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeusi akiwa amesimama ameshika mashine ya kutoa maziwa yenye sehemu ya kuweka pesa, ikiwa na picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, ndani akiwa mwanaume aliyevaa fulana nyeupe na saa, akiwa anamimina maziwa kwenye glasi. Kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa.

Sehemu ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama kitanda kilichopakwa rangi ya kung'ala kinavutia wateja.

Watu wengi wakiwa wamesimama sehemu ya kutengeneza na kuuza fanicha, huku wengine wakiwa wameshika mashine wanaranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali, kama vitanda na masofa.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha inayofanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, mito vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa yenye mwanga wa kutosha, inayofanya biashara ya kuuza fanicha tofautitofauti, kama; masofa, mito, viti, pamoja na meza, vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama vitanda, meza, vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Pembeni kuna banda lenye turubai pamoja na kuezekwa kwa mabati.

Sehemu kubwa ya wazi inayofanya biashara ya kuuza fanicha kama; masofa mito zilizopangwa na kupangiliwa vizuri, kwa kuvutia wateja nje ya ukuta wa nyumba, ambao juu yake kuna uzio wa senyenge.

Sehemu kubwa la wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama; sturi, meza, masofa na moto, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza fanicha kama meza, masofa, stuli zilizopangiliwa vizuri na zinazovutia wateja.

Sehemu ya wazi inayofanya biashara ya kuuza fanicha kama vitanda vilivyopakwa rangi ya kung'ara na vimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, pembeni kuna miti.

Duka kubwa lenye mwanga, linalofanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali, kama vile: masofa, mito, na magodoro, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, mito vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama meza iliyotengenezwa vizuri kwa ubunifu na kupangwa kwa kuvutia wateja, pembeni kuna madumu yenye rangi nyeupe.

Chumba kikubwa sana chenye mwanga wa kutosha, kinachofanya biashara ya kuuza fanicha, kama masofa, mito na meza, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kuuza fanicha, kuna mwanamke mmoja akiwa ameshika msumeno, akiwa anakata mbao. Pembeni kuna nyumba ambapo wanaishi watu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza fanicha kama: masofa, viti pamoja na meza, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha yenye mandhari nzuri ya kuvutia ndani kukiwa na watu wengi, inatumika na watu tofautitofauti kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali kama kupumzika au kulala.

Hoteli kubwa yenye mwanga wakutosha ndani kuna wanaume watatu wakiwa wamesimama sehemu ya mapokezi wakisubiri huduma mbalimbali.

Hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza vinavutia wateja, watu mbalimbali huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kupumzika.

Chumba kikubwa cha hoteli Chenye mwanga wakutosha Chenye mpangilio mzuri wa viti na kinavutia. Kuna watu wakiwa eneo la mapokezi wakiwa wamevaa sare na mwanaume mmoja aliyesimama.

Chumba kikubwa cha hoteli chenye mwanga wa kutosha sehemu ya mapokezi, ina watu watatu wawili wakiwa wamevaa sare na mmoja akiwa nje ya meza, akiwa anahudumiwa pembeni kuna mtungi wa kuzimia moto.

Hoteli kubwa yenye mpangilio mzuri wa viti na meza ikiwa na mwanga wa kutosha, ina sehemu ya mapokezi inayovutia hutumika kama nyumba ya kulala wageni au kupumzika.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama nyanya, maembe, nanasi, vitunguu, ndizi; vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna mwanaume mmoja amekaa akiwa ameshika gazeti.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wengi wanaohitaji huduma mbalimbali, linauza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lina watu wengi. Linafanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama viazi, karoti, mboga za majani na matunda, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Watu wengi wakiwa sokoni, wakinunua bidhaa mbalimbali, huku kuna mwanamke mmoja akiwa anafunga bidhaa kwenye mfuko.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wawili wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha na linalo uza bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, ndani kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lakini pia lina watu wengi, linatumika kuuza bidhaa mbalimbali kama mikoba zilizo pangiliwa vizuri kwa kuning`inizwa na kwa kuvutia wateja.

Mtu mmoja anae onekana mkono akiwa ameshika simu janja kiganjani inayotumika kufanya miamala ya huduma ya pesa kwa uharaka kwa njia ya mkononi.

Sehem kubwa ya wazi yenye maduka mengi. Nje kuna pikipiki nyingi zimepakiwa, inatoa huduma ya pesa kwa haraka kwa mkononi au kwa kutumia simu.

Kifaa maalumu kinachotoa huduma ya pesa mkononi kwa njia ya simu, kikiwa na sehemu ya kubonyeza pamoja na picha ya mwanamke anayecheka.

Nyumba kubwa zinazotumika kama biashara, zenye rangi nyeupe pamoja na uzio wa matofali, zimezungukwa na maua pamoja na nyasi ambazo zipo pembeni yake.

Nyumba kubwa sana ya ghorofa yenye vyumba vingi inayofanya biashara mbalimbali ikiwa imejengwa kwa umahiri mkubwa na inavutia wateja.

Nyumba kubwa inayotumika kama biashara imefunguliwa ndani, kuna chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna viti, kuna meza pamoja na masofa yaliyopangiliwa vizuri. Kuna watu wawili wamesimama eneo hilo.

Majengo ya ghorofa yenye vyumba vingi pamoja na madirisha na ofisi mbalimbali zinazotumika kufanya biashara tofautitofauti eneo ya jengo hilo kuna nyaya zenye umeme pamoja na miti.

Nyumba nyingi kubwa zenye vyumba vingi, zinazotumika katika kufanya biashara, pembeni kuna nguzo yenye nyaya za umeme, na barabara inayotumika katika usafirishaji.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja lina maduka mengi.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali kama: nguo, viatu vilivyopangiliwa vizuri;; nyingine kwa kuning'inizwa kwenye henga na zinavutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalofanya biashara ya kuuza bidhaa tofauti tofauti kama viatu na nguo vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, ndani ya jengo hilo kuna watu wengi sana wakihitaji mahitaji tofauti tofauti.

Jengo kubwa lenye maduka ndani yake lenye bidhaa mbalimbali na zinakuwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu au kwa kuning'inizwa na kwa kuvutia wateja, kuna na watu wamesimama wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Duka lililopo ndani ya jengo kubwa, lina mwanga wa kutosha, linauza bidhaa mbalimbali, kama nguo aina ya suti, zilizopangiliwa vizuri, kwa kuning'inizwa, na zinavutia wateja.

Duka lenye mwanga wa kutosha likiwa ndani ya jengo kubwa, linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo zilizopangwa na kuning'inizwa vizuri, kwenye enga na zinavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani ya jengo kubwa, kinachouza bidhaa mbalimbali kama nguo na suruali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine juu ya meza kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye maduka mengi sana lina mwanga wa kutosha. Likiwa linafanya biashara ya kuuza vyakula mbalimbali kama nyama, maandazi, chapati. Ndani kuna wanaume wawili wakiwa wanapika chakula.

Chumba kikubwa, ndani ya jengo kubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza ndani kuna watu pamoja na wapishi wanaotoa huduma mbalimbali za vyakula .

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye meza, na nyingine kwa kuning'inizwa kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na sehemu ya kuuza nguo kama suti, zilizoning'inizwa vizuri kwenye enga kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, lililopo ndani ya jengo lenye maduka mengine, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, kama nguo zilizopangiliwa vizuri kwa kuning’inizwa, kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye maduka mengi, linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali kama nguo zilizopangwa vizuri kwenye shelfu, na nyingine zimening'inizwa kwenye henga kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali, kama; nguo na viatu, vilivyopangiliwa kwenye meza na nyingine zimening'inizwa kwenye henga kwa kuvutia wateja.

Duka lenye mwanga wa kutosha, likiwa ndani ya jengo kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama, viatu na mikoba iliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna watu wengi wamesimama wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Mtu mmoja akiwa ameshika kibebeo alichoweka bidhaa tofautitofauti, akiwa ndani ya soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali, kama juisi na vinjwaji tofauti tofauti, vilivyopangwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, ndani kuna watu wanaohitaji huduma mbalimbali.

Soko kubw la kuuza bidhaa mbalimbali kama mikate iliyopangiliwa vizuri kwenye shefu na inavutia wateja, watu huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kununua mahitaji mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wakutosha la kuuza bidhaa mbalimbali, zikiwa zimewekwa kwenye viroba na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali kama: mipira, baiskeli na viti vya plastiki vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, ndani kuna watu.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali, ambapo limefunguliwa milango, zinapangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali, zilizo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja ambapo watu huenda kupata mahitaji mbalimbali sehemu hiyo.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali, kama juisi zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa sana lenye mwanga wa kutosha linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali kama vinywaji, vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, ndani kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama. Watu huenda sehemu hiyo kupata mahitaji mbalimbali.